Watu wanne ambapo wote wamevalia barakoa, watatu ambao ambapo wamevalia nguo zinazoonyesha kuwa wao ni wahudumu ,na mwengine pia ni raia wa anayehitaji usaidizi.

Picha ambayo iliyo juu inaonyesha mawakili ambao wanaapishwa, huku ambaye aliye upande wa kulia ameshikilia Bibilia na karatasi huku akiwa ametabasamu. Ambaye aliye kando ameshikilia Kuran na karatasi. Picha ya chini inaonyesha mawakili ambao wamekusanyika ili kupigwa picha pamoja na viongozi.

Ni katika ofisi ambapo kuna wahudumu ambapo mmoja ameketi na wawili wamesimama. Kando yao kuna mtoto ambaye anaonekana kupigwa picha.

Jumba inayoitwa posta ambapo kando yake kuna mwendeshaji boda boda. Na chini ya hilo jumba kuna wapita njia, kuna mpita njia ambaye anapita na pia kuna msaidizi ambaye ameketi hapo nje. Kuna kuna posta pia zinazoonyesha kuwa jumba hilo lina usaidizi wa aina gani.